Jengo linalotumika kwaajili ya benki, likiwa na eneo lenye mashine ya kuchakata na kukokotoa kiwango cha pesa kulingana na mahitaji ya mteja.

Vijana wawili wakiwa wamesimama mbele ya jengo linalotumika na benki ya "equity" iliyoweka matangazo yake dirishani kuonyesha huduma zinazotolewa humo.

Ukumbi mkubwa unaotumika kwa ajili ya starehe, ukiwa na eneo la kaunta ya baa, iliyojaa pombe; pia na watu waliojazana huku wakivuta moshi wa shisha.

Jengo kubwa linalotumika kama eneo la kuuzia magari, ikiwa na mashine maalumu inayotumika kwajili ya kukagua na kunyanyua magari.

Duka kubwa la maziwa, lenye bango unaobeba mchoro wa ng’ombe, pamoja na ndoo ya maziwa. Liko na wateja watano nje, wakisubiri huduma toka kwa muuzaji.

Jokofu mahususi linalotumika kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa, likiwa na kifaa maalumu kinachopima kiwango cha maziwa kulingana na hela iliyolipwa.

Jokofu mahususi linalotumika kutunzia pamoja na kuuzia maziwa likiwa ndani ya duka lina kifaa maalumu kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Mteja akiwa anapima maziwa kutoka kwenye kifaa maalumu, kinachochakata na kukokota kiwango cha pesa kulingana na maziwa kwenye jokofu la bidhaa hiyo, katika duka la maziwa.

Majokofu manne yakiwa yamepangwa katika eneo la duka la maziwa yana vifaa maalumu kwajili ya kukokotoa kiwango cha maziwa.

Duka la maziwa likiwa na jokofu mahususi kwajili ya kutunzia maziwa hayo, ndani ya jengo hilo linakifaa maalumu kwajili ya kupima kiwango cha maziwa kutokana na pesa iliyotolewa.

Duka la maziwa likiwa na matangazo mbalimbali, moja mtoto akiwa anakunywa maziwa hayo pia kuna ng'ombe pamoja na kimiminika hiko kikimwagika kwenye glasi.

Duka dogo la maziwa likiwa na jokofu la maziwa lenye kifaa maalumu cha kupima kiwango cha maziwa kulingana na hela iliyotolewa, huku nje kukiwa na tangazo la bidhaa mbalimbali zinazotolewa hapo.

Wauzaji wa duka la maziwa wakiwa wanaelezea matumizi ya jokofu mahususi kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa, huku mtoa huduma mwingine akijipimia maziwa kutoka kwenye kifaa maalumu.

Majokofu mawili ya maziwa yenye rangi za bluu na nyeupe yakiwa na kifaa maalumu cha kupima kiwango cha maziwa kulingana na hela iliyotolewa.

Duka la samani likiwa limepanga meza fupi, stuli pamoja na kitanda juu ya zulia la kijivu, ili kuweza kumvutia mteja.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya kuuza samani, likiwa limepangwa meza pamoja na viti, makochi pamoja na stuli, ili kuweza kumvutia mteja.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la samani likiwa na vifaa mbalimbali kama vile makochi meza ya kahawa, zulia pamoja na kitanda

Jengo kubwa linalotumika kama duka la samani, likiwa limepangwa kwa utaratibu mzuri vitu kama; kitanda, meza, makochi, stuli pamoja na viti ilikumvutia mteja.

Duka la samani likiwa na samani mbalimbali za nyumbani, ikiwemo: majokofu, makabati, makochi, viti ,meza pamoja na mapazia.

Makabati mawili meupe yenye nakshi, yakiwa yamewekwa nje kwenye duka la samani, kwa ajili ya kumvutia mteja anaepita njia.

Duka la samani likiwa na meza ya chakula ya mbao iliyozungukwa na viti sita, huku juu yake kukiwa na nakshi mbalimbali kumvutia mteja. Pembeni kuna kabati lenye vioo.

Eneo la sokoni lenye meza linalotumika kwajili ya kupanga na kuuza mboga mboga mbalimbali, limewekewa karoti, nyanya, hoho, matamgo, kabichi pamoja na nyanya chungu.

Eneo la wazi linalotumika kama soko, likiwa na muuzaji mwanamke ameinama akipanga viazi kwenye visado, pia, karoti kwenye mkeka, na nyanya kwenye kreti.

Eneo la wazi la soko likiwa limetandazwa mboga mbalimbali ikiwemo maboga, vitunguu, mahindi, ndizi huku baadhi ya wanunuzi wakiwa wamesimama na kushika kiuno.

Jengo linalotumika kama duka kubwa la kisasa likiwa limepanga nguo pembezoni na katikati ya chumba hiko huku taa zikimulika vizuri kumvutia mteja.